NI aina nne tofauti za virutubisho vya vitamin D tatu kutoka kwa makampuni tofauti kila chupa ina lebo yake inayoonyesha jina la bidhaa, kampuni na maelezo ya virutubisho hivyo ikiwemo viwango vyake vya matumizi yanayokusudiwa.

Ni kund la watu wakisafiri kwa boti mbili kwenye maji ya rangi ya kahawia karibu na makazi yaliyojengwa kwa vibanda. Inaonekana ni eneo la kiijiji au la kando ya maji. Kuna boti mbili ndefu zinaonekana kuwa za injini ndogo. Zimejaa watu. Baadhi ya watu hao wamevalia fulana nyekundu. Watu wanaonekana wamekusanyika kwa ajili ya safari au shughuli fulani.

Ni eneo la ajali kubwa barabarani, basi limeharibika vibaya upande wa mbele likiwa limegongana na gari kubwa la mafuta, umati mkubwa wa watu umekusanyika eneo hilo la tukio, wengi wakiwa watazamaji, watu wengine wanaonekana kushiriki katika shughuli za uokoaji au kutoa msaada.

Ni mfanyakazi wa afya anayeweza kuwa daktari akimpa mtoto mchanga chanjo ,mfanyakazi huyo amevaa mavazi ya buluu na anatumia sindano, mama ya mtoto ameketi amemshika mtoto wake kwa utulivu na anaonekana kumwangaia mfanyakazi wa afya kwa umakini watu wengine wametazamana na tukio hilo wengine wakisubiri zamu yao au wakitazama mchakato huo.

NI daktari au mtaalamu wa tiba ya viungo akimfanyia mgonjwa mazoezi ya mguu. Mgonjwa amelala juu ya kitanda cha uchunguzi na amevaa barakoa . Mtaalamu amevaa koti jeupe la daktari na anamnyanyulia miguu mgonjwa huyo. Inawezekana wanatibu jeraha au hali fulani ya viungo.

Ni mwanamke, mtoto mchanga na mwanaume ambaye anaonekana kua mtaalamu wa afya. Labda daktari au Nesi wakiwa katika chumba cha uchunguzi wa kimatibabu au kliniki. Mwanaume amevaa skrabu ya bluu, anatabasamu usoni mwake, huku akimchunguza mtoto mchanga, labda akidondosha dawa mdomoni.

Inaonyesha sanduku la dawa au chanjo pamoja na matumizi ya bidhaa zinazohusiana na matibabu katikati ya sanduku. Kuna sanduku kubwa jeusi lenye maandishi ya kiingereza ya AMR chini ya sanduku upande wa kushoto. Kuna sindano yenye iliyoandaliwa inaonekana kuwa na msimbo au namba

Ni chupa ya dawa au bidhaa ya miti shamba inayojulikana kama ngiri sugu ni chupa ndogo nyeupe yenye lebo ya rangi ya kijani na manjano, chini ya jina kuna maelezo madogo katika mabano yanaosomeka ambayo yanayotaja kuwa bidhaa hii inalenga kutibu au kusaidia tatizo la ngiri.

Ni eneo la uharibifu mkubwa ambapo jengo linaonekana kuwa limebomolewa au limeporomoka kwa sehemu, kuna jengo refu labda la gorofa nyingi ambalo limeharibika vibaya na vifosi vimetapakaa chini, sehemu ya paa la jengo la karibu linaonekana limeharibika pia.

Ni mtu ambaye anaonekana kuwa mwanaume kijana amelala kwenye kitanda cha wagonjwa labda katika kliniki au hospitali. Kifaa cha kupima shinikizo la damu kinaonekana kimefungwa ukutani. Meza ndogo inaonekana karibu na kitanda yenye kikombe cha bluu na vitu vingine.

Ni daktari wa meno akimhudumia mgonjwa wake. Ambaye amevaa kofia ya bluu, barakoa ya bluu, miwani maalumu yenye darubini na glavu nyeupe. Anaonekana akifanya matibabu mdomoni mwa mgonjwa ambayo amelala kwenye kiti cha daktari. Amevaa miwani nyekundu ya kujikinga na mdomo wake umefunguka.

Ni mwanamke aliyetabasamu akiwa ameshika vifaa vinavyo onekana kutumika kwa ajili ya tiba ya viungo amesukwa nywele kwa rasta za rangi ya kahawia amevalia fulana ya rangi ya kijivu yenye kola ya v shingo na jeans ya bluu iliyokolea.

Ni mtu anayeonekana kuwa mwanamke mzee akiwa ameshikilia chupa mbili za dawa zikionyesha wazi lebo kwenye chupa mmoja sehemu ya juu ya mwili wa mtu huyu vinaonekana huku mikono yake miwili ikiwa imeshika chupa hizo za dawa amevalia shati jeusi au koti ya aproni nyeupe ikionyesha labda ni mfanyikazi wa afya mhudumu au hata mgonjwa mwenyewe.

Ni wanafunzi wa sayansi katika mazingira ya shamba. Wengine wakiwa wamevalia makoti meupe ya maabara. Wanapokea maelekezo kutoka kwa mkufunzi. Mandhari inaonekana kuwa shamba la mifugo au mahali pa mafunzo ya kilimo kutokana na uwepo wa mimea. Wanafunzi wamesimama kwa safu wakisikiliza kwa makini.

Ni barabara iliyojaa maji kutokana na mafuriko na watu wakipitia katikati ya maji hayo. Barabara mzima imejaa maji mengi kuonyesha kuwa kumetokea mafuriko kubwa. Maji yamefika hadi magotini kwa baadhi ya watu. Kuna watu kadhaa wakiendelea na shughuli zao za kila siku licha ya maji.

Mkono wa mtu unaonekana ukiwa umelala ya rangi ya kahawia nyekundu inayoashiria uwepo wa watu katika eneo hilo kuna kikapu cha undogo au mbao chenye vitu vya rangi nyeusi hudhurungi labda ni hema iliyokaushwa kuna kikapu kingine kidogo labda kinachoelea juu ya kitambaa , ndani yale kuna vitu mbalimbali vikiwemo karatasi vilivyokunjwa au vipande vya nguo.

Ni uharibifu mkubwa uliotokana na mafuriko, barabara ya lami imekatika na sehemu kubwa ya ardhi chini yake imeondolewa na maji. Watu wamesimama kando ya barabara iliyobaki wakitazama uharibifu huo. Maji yenye matope bado yanatiririka pembeni mwa barabara hiyo iliyobomoka.

Ni askari wa ulinzi akitumia kituo cha kunawa mikono, kilicho wekwa nje. Kituo hicho kina ndoo ya buluu iliyo na maji yana bomba, na pia kuna sabuni ya maji. Kimetengenezwa kwa chuma cheupe na kina bomba la miguu, ambalo linatumiwa na mlinzi aliyevalia sare nyeusi, kofia na barakoa. Mabango madogo yenye alama za mikono yanaonekana kwenye ndoo ya maji.

Ni wanawake wawili wakitembea maeneo ya makazi duni. Mmoja wao anshikilia na kuzungumza kutumia kipaza sauti. Yeye na mwanamke mwingine wote wamevalia barakoa. Wanashiriki katika kampeni ya kuwaelimisha umma. Wanaweza kua wanatoa habari muhimu kuhusu afya, usafi au tahadhari za kiafya kama vile corona.

Ni mwanamke, anayefanana na mfanyakazi wa afya, akimsaidia mwanamke mzee kusafisha au kutibu sikio lake. Mfanyakazi huyu amevaa glavu nyeupe, na suti ya t-shati nyeupe yenye nembo, labda ya ni kinukuu Word Health Organisation. Na anatummia kifaa maalum kwa ajili sikio. Mwanamke mzee amefunga kitambaa kichwani, na anaonekana akipata huduma hiyo.

Ni watu wawili wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kujikinga na kemikali hatari, ikiwa ni pamoja na barakoa ya gesi, miwani na glavu. Wanaonekana wakishughulikia chombo kikubwa jeusi na wameshikilia mtungi wa rangi ya bluu. Lengo lao ni kudhibithi au kushughulikia kemikali kwa usalama. Ni mazingira wa viwanda au maabara ambapo usalama ni muhimu sana.

Ni mwanamke akimbeba mtoto mgongoni pamoja na mtungi wa maji anatembea a katika eneo la wazi ambalo linaonekana kuwa kame na vumbi, ametumia au shuka kumbeba mtoto mgongoni na mtungi wa maji amebeba akitumia kamba.

Ni wauguzi wawili au wataalamu wa afya, wakimtazama mtoto mchanga katika kitengo cha wagonjwa mahututi cha watoto wachanga. Kuna wanawake wawili waliovaa sare za hospitali, kofia za blue na balakoa za matibabu, kuashiria mazingira ya hospitali. Wote wamevaa glavu wakionyesha wanashughulikia katika mazingira safi. Muuguzi upande wa kushoto amevaa sare ya blue nyepesi inayoonekana akishughulikia vifaa karibu na mtoto.

Ni wanawake wawili wote wakiwa wamevaa mashati mweupe, suruali nyeusi, barakoa na glovu nyeupe, wamesimama karibu na gari kubwa la fedha, gari hilo lina nembo upande wake unaosomeka niki nukuu " the water project " ikiwa na picha ya tone la mwali, wanawake hawa wanaonekana kupiga picha huku mmoja wao akitoa ishara kwa mikono yake, wamesimama kwenye eneo yenye nyasi na kuna miti inayoonekana nyuma.

NI wapokezi au eneo la kusubiri la kituo cha matibabu ya meno kuna counter ya mapokezi iliyoundwa kwa mbao nyeusi na sehemu nyeupe katikati, kwenye sehemu nyeupe kuna nembo yenye neno kitu kuu huduma ya meno lililoandikwa kwa rangi nyekundu na kijivu, juu ya kaunta kwenye ukuta ya rangi ya chungwa kuna runinga iliyowekwa kuonyesha picha ya mtu.

Ni mikono miwili ikiwa imeshikana. Mkono mmoja unaonekana kama wa mgonjwa na mwingine ni wa mfanyakazi wa afya ambaye amevaa glavu na nguo maalamu za kujikinga zenye rangi ya manjano. Kitendo cha kushikana mkono kinaweza kuashiria faraja, huruma au msaada unaotolewa na wafanyakazi wa afya kwa mgonjwa. Inaonekana kuwa mazingira ya hospitali au kituo cha afya wakati wa kutibu ugonjwa kutoa matibabu.

Ni tenki kubwa lamaji la chuma ambalo limeekwa juu ya mnara mrafu. Wafanyakazi watatu wanaonekana karibu na tanki hilo wawili wakiwa juu yajukwa la tanki na mmoja akipanda ngazi kuelekea juu wafanyakazi hawa wamevaa sare za kazi baadhi yao wakiwa n akoti za njano za usalama. Mnara huu umetengenezwa kwa chuma na kuna miti na nyaya za mawe zinazoonekana karibu.

Ni kikundi cha watu wakiwemo viongozi wakimtembelea mama mmoja ambaye amejifungua hospitalini, mama huyu amelala kitandani huku akimshikilia mtoto wake mchanga, mmoja wa wanawake katika kundi la wageni aliyevalia sweta nyeusi juu ya gauni la njano anaonekana akizungumza na mama huyu, watu wengine wamekusanyika karibu na kitanda wakionyesha ishara za huruma na kujali.

Ni kundi la watu, wengi wao wakiwa wanawake. Wamekusanyika pamoja, inawezekana katika hafla au mkutano. Watu kadhaa wamevalia blesi au koti za rangi ya bluu iliokolea zenye nembo au beji juu yake. Nembo hizi zinaashiria kuwa inaweza kuwa ni sehemu ya shirika au mradi au kampeni fulani. Baadhi yao pia wameshika vijiti vidogo vyenye pendera au mabango madogo.

Ni mama na mtoto wake wakiwa kwenye kituo cha afya. Mama akiwa amevaa koti jeusi la ngozi ameketi kwenye kiti huku akimshikilia mtoto wake mchanga. Mwanamke mwingine ambaye anaonekana kuwa mhudumu wa afya ameinama na anamhudumia mtoto huyo, Wote wawili wamevaa barakoa za matibabu kuashiria umuhimu wa usalama wa afya. Mazingira yanaonekana kuwa chumba cha kliniki, na kuna vifaa mbalimbali vya matibabu vinavyoonekana nyuma.

Ni mtu ambaye anaonekana kama kiongizi wa umma akimwangalia mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda hospitalini. Mwanamke amesimama karibu naye, nyuma ya kiongozi huyu kuna hospitali au chumba cha watoto, na vitanda vingine vinavyofanana na hivyo, ukuta pia umepambwa kwa michoro ya watoto.

Ni shughuli ya matibabu au uchunguzi wa afya. Mwanaume ameketi kwenye kiti akiwa amevaa tishati ya kijani na anaonekana akitabasamu wakati mhudumu wa afya na mwanamke akiangalia matokeo ya vipimo vyake. Mwanamke huyu amevaa koti jeupe la maabara, barakoa na anaonekana kimelekeza mdomo mwingine wa afya jinsi ya kutumia mashine ya kupima shinikizo la damu.

Ni mtu anayenyunyizia dawa kwenye shamba mtu huyu amevaa mavazi maalum, ya kujikinga ambayo ni suti nyeupe nzima na glavu za bluu mkononi anatumia kifaa cha kunyunyizia dawa ambayo kina tanki la rangi ya machungwa na bomba refu la kunyunyizia ambalo analishikilia kwa mkono wake wa kulia.

Ni tukio ya chanjo au sindano inayotolewa kwa mtu mzima. Mtu anayeonekana kwamba mwanaume mwenye upara, labda mzee, ameketi na mgongo wake unaonekana wazi. Na mkono wake ameweka wazi kwa ajili ya sindano. Amevaa miwani na anaonekana kama amevaa barakoa, ingawa haionekani vizuri.

NI wanawake wawili wakishughulikia majitaka au maji mengi yaliyotuama. Mwanamke mmoja ameinama akiwa ameshika chombo cheupe akijaribu kutoa suruali. Mwanamke mwengine aliyevalia suruali na shati ya buluu anamwaga maji kutoka kwenye chombo kingine labda akijaribu kusafisha eneo hilo ambapo kuna matope na maji mengi yanayofunika sakafu. Hali hii inaweza kusababishwa na mafuriko.

Ni mwanamke akipatiwa matibabu ya meno, wataalam wawili mmoja mwanamke mwingine mwanaume, wote wakiwa wamevaa sare za matibabu, barakoa na glavu wanamhudumia, wanaonekana wakitumia vifaa mbali mbali vya meno kutibu kinywa cha mgonjwa ambaye amefunikwa, na kitambaa cha rangi ya waridi, mazingira ya nyuma yanaonyesha kabati za matibabu na visanduku vilivyo wekwa juu yake.

Ni eneo lililoathiriwa vibaya na mafuriko na maporomoko ya ardhi nchini kenya labda kutokana na mvua kubwa zilizonyesha. Upande wa kushoto kuna mvundiko mkubwa wa mizizi ya miti, matawi na udongo ambayo yamevutwa na mafuriko. Inaonekana kama kulikuwa na miti mikubwa iliyongolewa na kusombwa na maji. Pia kuna watu ambao wanashuhudia mafuriko haya katika ardhi.

Ni eneo la jengo lililoporomoka ambalo linaonekana kua na tukio la maafa, katikati ya picha kuna mabaki ya jengo lililoporomoka likionekana kama rundu la kifusi, pia juu yake kuna umati mkubwa watu wakiwa wamesimama katika mabaki hayo, chini ya upande wa mbele wa picha kuna vikosi vya uokoaji walio vaa sare zao maalum.

Mwanamke aliye mbele yuko kazini na mashine ya kushona akiwa amevaa kanzu nyeupa ya maabara na barakoa. Nyuma yake kuna mwanamke mwengine anayefanya kazi sawa. Barakoa zilizokamilika au zisizokamilika zimewekwa kwenye rundo na wote wamewekewa barakoa kama tahadhari ya kiafya.

Ni shughuli ya matibabu ya meno ya bure mwanamke mmoja amelala kwenye kiti cha matibabu huku daktari wa meno akiwa ameinama kumhudumia nyuma yao kuna bango kubwa lenye maandishi nikinukuu"kinga Africa" bango pia lina logo za wizara ya afya Colgate na Dentoed kuashiria kwamba kampeni hii ni ya shirikiano ya mashirika haya.

Ni aina tatu tofauti za virutubisho vya Vitamin 3D ambavyo kwa kawaida huuzwa kama virutubisho vya lishe kusaidia afya ya mifupa na kinga ya mwili. Kuna chupa ya rangi ya kahawia na chupa ya rangi nyeupe ambazo zinaonekana wazi.

Ni daktari wa meno akimhudumia mgonjwa, ikionyesha mazingira ya kliniki ya meno au kituo cha afya ni mwanaume anaonekana amevaa sare nyeupe ya daktari glavu nyeupe na barakoa ya rangi ya njano pia amevaa kifaa maalum kichwani chenye mwanga na labda miwani ya kukuza ambacho kinamsaidia kuona vizuri ndani ya mdomo wa mgonjwa anaonekana akitumia vifaa vya meno kuchunguza au kutibu meno ya mgonjwa.

Ni mtu akiwa amevalia mavazi ya kujikinga kuanzia kichwani hadi miguuni ikiwemo barakoa, miwani na galavu. Anachunguza au kushughulikia bidhaa za kemikali ambazo ziko kwenye vyombo tofauti mbele yake. Nyuma yake kuna store kubwa yenye masanduku mengi ikiashiria kuwa kazi hio inafanyika katika mazingira ya ghala au kiwanda.

Ni mtaalam wa afya akimpatia mtoto chanjo au sindano huku mama wake akimshikilia. Na tukio hili linafanyika katika kituo cha afya au kliniki. Mtaalamu wa afya ambaye ni mwanamke aliyevaa koti jeupe la maabara. Anaonekana akimchoma sindano kwenye mkono wa mtoto. Anaonekana kuwa makini na mwangalifu katika kazi yake.

Ni shughuli ya upasuaji inayoendelea daktari ambaye ni mwanaume amevaa mavazi ya upasuaji, kitenge cha bluu kofia na barakoa na anaonekana akifanya operesheni kwa kutumia vifaa vya upasuaji wasaidizi wake mmoja mwanaume na mwingine mwanamke pia amevaa mavazi sawa na ako karibu naye . Mazingira ya nyuma yaonyesha vifaa vingine vya hospitali kama vile kabati na vifaa vya matibabu.

Wataalam wawili wa meno wanaonekana wakiwa wanamhudumia mgonjwa . Wote wamevaa makoti meupe ya maabara barakoa na glavu wakionyesha kuzingatia usafi na usalama . Mmoja wa wataalamu anaonekana akimchunguza mgonjwa kinywani huku mwingine akimshikilia vifaa. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno , chumba kinachoonekana kuwa kliniki ya kisasa ya meno kukiwa na vifaa kama vile sinki , kompyuta na vifaa vingine vya meno.

Ni mtaalamu wa mazoezi ya viungo akimsaidia mwanaume kufanya mazoezi ya kurejesha afya ya mwili. Mwanamke huyu ambaye amevaa koti jeupe yuko nyuma ya mwanaume akimsaidia na kumwelekeza. Wote wako kweye mikeka ya mazoezi yenye rangi tofauti na nyuma yao kuna vifaa vingine vya kusaidia wagonjwa kama kiti cha magurudumu na mazingira yanaonyesha kliniki au kituo cha mazoezi ya viungo.

Ni mtu akifanya unyunyuziaji wa dawa ya kuua wadudu au mbolea kwenye shamba la viazi. Amevaa mavazi maalum ya kujikinga ikiwemo barakoa, kofia na nguo ndefu. Kifaa anachotumia ni cha kunyunyuziia dawa na kinachowekwa mgongoni. Mazingira ya nyuma yanaonyesha milima yenye mimea.

Ni mtu mmoja aliyevaa vazi la kujikinga, na amepepa kifaa cha kunyunyizia dawa, akufanya shughuli ya kuvikiza moshi. Mtu huyu amevaa vazi kamili likiwemo kofia ya kufunika kichwa na mwili mzuma. Amepepa kifaa kikubwa cha kuvikiza moshi mgongoni mwake. Moshi meupe msito unatoka kwenye kifaa hicho na kuenea nchini barabarani.

Inaonyesha mama na mtoto mchanga, kiini cha picha ni mwanamke ambaye anaonekana kuwa mama mpya akishika mtoto mchanga mikononi mwake. Mama huyu amevaa gauni ya rangi ya pinki na kile kinachoonekana kama kilemba au kofia kichwani. Chumba kina kuta za rangi ya bluu iliyokolea ambayo ni rangi isiyo ya kawaida kwa vyumba vya hospitali lakini inatoa hisia ya utulivu.

Ni mwanamke mzee akitabasamu huku akiosha mikono yake katika jengo la simiti ambapo maji yana tiririrka, amevaa kilemba cha zambarau shati jeupe na gauni la kijani, mazingira nyuma yake yanaonekana kuwa kavu na ya udongo yakiashiria kuwa labda yuko katika eneo la vijiji.

Inaonyesha vifaa vya matibabu hasa chanjo na sindano, ikionyesha mazingira ya kliniki au maabara. Karibu na vial ya chanjo kuna sindano mbili zinazoonekana kuwa tayari kwa matumizi au zimetumika hivi punde. Zinaonekana zikiwa na ncha zenye rangi ya machungwa na njano ambazo zinaweza kuwa za kufunga au viashiria vya ukubwa wa sindano.

Ni mwanamke mwenye asili ya kiafrika anaonekana amevaa vazi la hospitalini la rangi ya buluu iliyokauka, likimaanisha kuwa anaweza kuwa mama mpya awe amejifungua hivi karibuni. Ana sura tulivu na upendo akimtazama mtoto , mtoto huyo ni mchanga sana amefungwa kwa uangalifu katika blanketi la rangi nyepesi labda la pinki au nyeupe.

Ni tukio la kiafya au la kijamii ambapo mwanamke aliyevalia kofia ya buluu na koti la buluu, anampa dawa au chanjo mtoto mdogo. Mwanamke mwingine ambaye anaonekana kuwa mlezi wa mtoto huyo anashikilia mtoto kwa utulivu. Nyuma yao kuna watu wengine wakiwa wamesimama, baadhi yao wakiwa wamevaa sare za njano zinazoashiria shirika au kampeni fulani. Kwenye meza mbele kuna vitu mbalimbali ikiwemo picha zinazohusiana na mada hiyo.

Ni mfanyikazi wa afya, labda nesi au daktari wa watoto, akimhudumia mtoto mchanga. Mwanamke huyu amevalia sare ya matibabu na ana stetiskopu shingoni. Mwanamke mwingine, labda mama wa mtoto, amevaa hijabu ya njano na anamshika mtoto huyo. Chumba kinaonekana kuwa na mapambo ya watoto na inaweza kuwa katika kliniki ya watoto au hospitali.

Ni watu wawili wakiwa wamevalia mafasi maalum ya kujikinga nakemikali yenye rangi ya njano ikiwemo barakoa na glavu nyekundu ,wanaonekana kuwa katika kiwanda au maabara na mmoja wao anashikilia chombo chenye rangi nyekundu wanafanya kazi karibu na vyombo vikubwa vya kuhifhadhi kemikali au vifaa vya viwandani mavazi yao yanaonekana kuwa na shughulika na vifaa au vitu hatari.

Ni tukio la uhamasishaji au upimaji wa afya ya maskio labda ikiwa ni sehemu ya siku ya kimataifa ya kuskia. Kuna mwanamke ambaye anatoa huduma ya matibabu upande wa kulia amevaa nguo za bluu nyepesi na glovu nyeupe za matibabu. Anaonekana akipima au akisafisha sikio la mwanaume aliyekaa mbele yake.

Ni daktari wa meno akimhudumia mgonjwa, labda mtoto ndani ya kliniki. Amevaa mavazi ya upasuaji, kofia ya upasuaji, barakoa, miwani ya kujikinga na glavu. Anatumia vifaa vya matibabu, ikiwemo taa ndogo na kifaa cha kunyonya maji, akilenga kwenye mdomo wa mgonjwa. Nyuma ya daktari kuna muuguzi au msaidizi mwingine, pia amevaa mavazi ya kujikinga na barakoa akimwangalia.

Ni wafanyakazi wa Huduma za afya na watu wa msaada, wa kwanza akiwa ndani ya hospitali . Wafanyikazi wawili wamevalia sare nyekundu za msalaba nyekundu , wakiwa wamepeleka mgonjwa aliye kwenye kitanda cha hospitali ndani ya jengo. Kuna wafanyakazi wengine wawili wa hospitali, mmoja amevalia sare nyeupe na mwingine amevalia vazi la Kiislamu na barakoa.

Naona tukio la moto mkubwa, kuna jengo linalowaka linaonekana kuwa na paa la bati au chuma likiwa limeteketea kabisa kwa moto, miale mikubwa ya moto na moshi nzito zinaonekana zikitoka kwa mahali penye jengo hasa kutoka paa na madirisha.

Ni hali ya mafuriko katika eneo la Mtani nchini Kenya ambapo usafiri umeathirika vibaya sana. Maji yaliyotapakaa yanaonekana kuwa na matope na yanatiririka kwa nguvu na kutengeneza mawimbi yanapotembea magari. Hii inaashiria kiwango kikubwa cha mvua na miundombinu isiyotosheleza ya mifereji ya maji.

Ni eneo lililo athiriwa vibaya na mafuriko ambapo maji mengi ya kahawia yamefunika ardhi na kufikia viwango vya juu vya majengo. Sehemu kubwa ya picha imejaa maji ya kahawia yenye matope yakiashiria mafuriko makubwa. Maji yamefika hadi kwenye misingi ya nyumba na sehemu za chini za kuta.

Ni wodi ya hospitali labda wodi ya uzazi au watoto wachanga. Mbele kabisa kuna muuguzi aliyevaa sare ya buluu kofia ya maua na barakoa anaonekana akimshika kwa upole mkono mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda cha hospitali cha watoto. Hii inaweza kuwa huduma ya kawaida ya uchunguzi au matibabu.

Shughuli inayofanyika katika kliniki ni ya meno ambapo daktari wa meno na msaidizi wake wanampatia mgonjwa matibabu. Daktari wa meno ni mwanaume aliyevaa sare ya kijani kibichi miwani ya kinga barakoa ya bluu na glavu nyeupe anaonekana akimhudumia mgonjwa , anatumia kifaa cha mwanga wa bluu kinachotumika kukausha vifaa vya kujaza meno akielekeza mwanga huo mdomoni mwa mgonjwa.

Ni wanawake watatu wakiwa wamekaa nje , wamevaa nguo yenye muundo wa ngozi ya chui na vilemba mmoja wa wanawake hawa ameshika matawi ya mimea , sakafu inaonekana kuwa ya udongo na nyuma yao kuna ukuta wa matofali. Mbele ya mmoja wao kuna sahani au kikapu cha kupanga vitu . Inaweza kuashiria utamaduni , mazungumzo au shughuli za kijadi.

Ni barabara iliyojaa maji kutokana na mvua kubwa ikionyesha athari za mafuriko madogo. Katika picha kuna magari matatu yanaonekana wazi , gari ndogo au tuktuk iko upande wa kushoto wa picha ikipita kwenye maji mengi , gari la kawaida iko katikati ya picha rangi ya bluu ya chuma , tuktuk nyingine na basi ndogo ziko upande wa kulia mbele kidogo nazo pia zimekwama au zinapita kwenye maji mengi.

Ni chupa ndogo ya chanjo labda iko tayari kutumika au kuhifadhiwa ,kwenye lebo ya chupa maneno nikinukuu MMR vaccine yanaonekana wazi ,chini yake majina ya magonjwa yanayoepusha yameorodheshwa kama surua , mtumbwitumbwi ,sura ya ujerumani, hii inaonyesha kuwa ni chanjo muhimu inayolinda dhidhi ya haya matatu ya kuambukiza.

Ni chupa ya virutubisho vya vitamin D3 kutoka kwenye kampuni ya Now. Imelala upande na vidonge vya rangi ya njano vimetapakaa kotekote. Inaashiria kuwa bidhaa ya dawa au virutubisho inayohusiana na afya.

Ni wafanyakazi wa afya wataalam wengine wakiwa wamevaa mavazi maalum ya kujikinga yenye rangi nyeupe, mmoja wao ameshika kifaa cha kunyunyiza na ananyunyiza maji au kemikali kwenye kifuniko cheupe kilichofunika mwili ulio kwenye kitanda cha kubeba wagonjwa wafanyakazi wengine wamesimama kando wakiwa wamevaa mavazi sawa na wengine.

Ni mwanamke, labda muuguzi au daktari, akimwangalia mtoto mchanga ndani ya mashine ya kuweka watoto wachanga. Kuna mashine nyingine kwa nyuma, yenye mtoto mwingine ndani. Mazingira yanaonekana kuwa hospitalini au katika kituo cha afya, labda wodi ya watoto waliozaliwa kabla ya wakati wao au wenye mahitaji maalum.

Ni tukio la chanjo au huduma ya afya kwa mtoto mchanga. Mwanamume, aliyevaa mavazi maalum ya kujikinga, ikiwemo barakoa na ngao ya uso, anamhudumia mtoto. Watu wengine walio nyuma yao wamevaa fulana za manjano zenye nembo, na inawezekana kuwa ni sehemu ya kampeni ya afya, au mradi fulani.

Ni mtu mzee akipokea chanjo, mwanamke huyu akiwa amevaa kofia ya buluu na shati la miramba mikubwa mwekundu na mweupe, amevaa barakoa ya buluu, macho yake yamefumbwa labda kwa maumivu au hofu kidogo, mikono ya mtu mwingine labda mhudumu wa afya inatoa sindano kwenye bega la mwanaume huyu, hii inaonyesha ni tukio la chanjo ambalo linaweza kua ni sehemu ya kampaini ya kitaifa ya chanjo.

Ni tukio linalohusiana na afya au huduma za labda chanjo au huduma za kijamii labda chanjo au uchunguzi wa kiafya wa watoto. Kuna mwanamke aliyevaa kofia ya bluu ,ana onekana akiwa anamhudumia mtoto mdogo anaeza kuwa mfanyikazi wa afya au mwandishi wakujitolea mtoto huyu ameketi mbele ya mwanamke aliyevaa kofia ya bluu na akionekana kupata huduma fulani kutoka kwa mwanamke huyo

Ni tukio linaloashiria huduma ya afya kwa mtoto mchanga, labda katika kliniki au kituo cha afya nchini Kenya au eneo jingine la Afrika. Upande wa kushoto kuna mwanamke amevaa koti jeupe la hospitali na kitambaa cha rangi ya kijani kilichofungwa kichwani. Ameinama chini akionyesha utaalamu umakini. Anaweza kuwa daktari, nesi au muhudumu mwingine wa afya.

Ni mfanyakazi wa afya anayefanana na nesi. Akimpa mtoto mchanga chanjo ya matone mdomoni. Mama ya mtoto amemshika mtoto kwa umakini na utulivu mwingi. Wote wawili wanaoneka wako katika kituo cha afya au kliniki.

Ni mandhari ya hospitalini, kuna mwanamke ambaye anaonekana kuwa mama mpya amelala kitandani ya hospitalini. Ana nywele zilizofungwa kwa mtindo wa, nikinukuu, dreads locks zenye rangi nyekundu. Amevalia gauni la hospitalini na anaonekana kuwa ametulia huku akitazama mtoto wake. Mtoto mchanga, labda mtoto wake mwenyewe amejifunga vizuri kwenye blanketi ya rangi nyeupe na mistari ya buluu.

Ni wazazi wawili wakiwa na mtoto mchanga hospitalini, mama amevaa nguo za kulalia zenye rangi ya pinki na kofia bluu hospitalini anaonekana akimtazama mtoto wake, baba amemshika mtoto mchanga ambaye amevaa suti nyekundu, yenye mada ya krismasi na kofia ya santa inaonekana kama wazazi wanamwangalia mtoto wao kwa upendo.

Ni daktari wa meno akimhudumia mgonjwa wake. Daktari ambaye anaonekana kuwa mwanamke amevaa barakoa, miwani maalum ya kuguza na sare ya rangi kijivu. Anaonekana akitumia kifaa cha mwanga wa bluu kwenye kinywa cha mgonjwa. Mgonjwa pia anaonekana kuwa mwanamke. Amevaa miwani maalum ya rangi ya Chungwa ili kujikinga na mwanga huo. Wote wawili wako katika ofisi ya meno.

Ni mwanamke akimsaidia mtoto kuosha mikono wote wawili wamevaa barakoa huku mwanamke akimmiminia mtoto sabuni mkonono. Nyuma yao kuna tanki kubwa la maji lenye nembo za ROTO na UNISEF, akionyesha kuwa mradi huu unaifadhiwa na mashirika hayo.

Mwanamke anaonekana akifanyiwa uchunguzi wa kusikia au matibabu yanayohusiana na masikio na mtaalamu wa afya. Mwanamke huyo ameketi akipokea huduma. Anaoneka kuwa na umakini au wasiwasi kidogo usoni mwake. Amevalia shati jeupe la mikono mirefu juu ya shati lenye nembu za chini. Na kanga ama kitambaa chenye rangi za kijani, jani na nyekundu kimeshikilia begani mwake.

Ni jengo la choo cha umma, lililojengwa kwa mawe na rangi ya manjano na kijani. Juu ya jengo hilo kumeandikwa maneno, nikinukuu: Choo Cha Umma. Kuna mtu amesimama mbele ya mlango. Eneo hilo lina nyasi na miti mingi na linaonekana kuwa mahali pa umma, labda bustani au uwanja wa michezo.

Ni chumba cha upasuaji ambapo timu ya madaktari na wauguzi wanafanya upasuaji. Kuna watu sita au zaidi wote wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji ya kijani kibichi. Wengi wao wamevaa barakoa na kofia ya upasuaji. Katikati ya picha kuna mgonjwa ambaye amelala kwenye mezaa ya upasuaji ingiwa sehemu kubwa ya mwili wake imefunikwa na nguo za kijani.

Ni chupa ya plastiki nyeusi ya dawa au bidhaa ya miti shamba yenye lebo iliyoandikwa kwa kiswahili . Kuna lebo kubwa iliyobandikwa kwenye chupa ikiwa na rangi ya blu na nyekundu chini na maandishi ya njano na meupe . Kwenye lebo jina la bidhaa limeandikwa kwa herufi kubwa na za njano BALIJAAM chini ya jina kuna maandishi marefu kwa lugha ya kiswahili yaliyochapishwa kwa herufi nyeupe kwenye sehemu ya blu ya lebo.

Ni kitu kinachoonekana kama kibuyu kilichoundwa kwa Mali kavu ya asili labda mawe wa kibuyu. Kimefungwa kwa kamba nyeupe juu na kimevaliwa Mkufu wa shanga nyekundu na nyeusi kati kati. Kinaonekana kimewekwa kati kati ya vitu mbalimbali ikiwa ni pamoja na chupa za plastiki, mikebe ambazo baadhi vyake vinaonekana kuwa ni za upodozi kama nikinukuu "Verseline Men".

Ni mwanamke akipatiwa matibabu ya meno. Amelala kwenye kiti cha meno akiwa amefunikwa na kitambaa cha bluu. Mtaalamu wa meno ambaye hajawakilishwa kikamilifu, anatumia kifaa kinachotoa mwanga wa bluu ili kutibu kinywa cha mwanamke huyu. Mtaalamu amevaa glavu nyeupe na shati ya bluu. Kifaa hicho kinaonekana kuwa na nuru kali ya bluu ndani ya mdomo wa mgonjwa. Na inaonekana kama ni matibabu ya meno ya kawaida labda ya kupiga rangi au kuponya kiraka.

Ni mazingira ya kitengo cha wagonjwa mahututi au chumba cha upasuaji hospitalini ikionyesha wafanyakazi wa afya wakihudumia wagonjwa , mgonjwa amelala kitandani hospitalini amefunikwa shuka nyeupe ya buluu inaonekana kuwa na vifaa vya kusaidia kupumua usoni na kuna mirija ya waya zimeunganishwa naye zikionyeshwa kuwa yuko chini ya uangalizi mkubwa kimatibabu.

Ni mtu , labda mtaalamu wa maabara au daktari akifanya kazi kwenye meza iliyojaa vifaa vya maabara. Mtu huyo amevaa glavu na anachukua maelezo kwenye kitabu au fomu. Juu ya meza kuna mashine za kupima mrija ya damu au Sampuli nyingine na kibakuli chenye vidonge au vitu vingine vidogo.

Ni mfanyi kazi wa afya ambaye amevaa barakoa na fulana yenye nembo akimuhudumia mteja mgonjwa wote wawili wamekaa kwenye meza na kuna chupa ya kinukuu hand sanitizer na karatasi mbali mbali juu ya meza wafanya kazi wa afya anaonekana akijaza fomu au akimhoji mtu aliyeketi mbele yake.

Ni mtu aliyevaa mavazi ya usalama kujikinga kamilifu akiwa anapulizia dawa ya kuuwa wadudu na viumbe wengine hatari mtu huyu amevaa suti nyeupe ya kujikinga barakoa ya gezi miwani ya usalama na glavu za kijani anatumia pampu ya kunyunyizia maji akielekeza bomba kwenye kona la jikoni karibu na sinki inaonekana kuwa huduma ya kuuwa wadudu au kuthibiti wadudu.

Kifurushi cha dawa , haswa chanjo inayoitwa Stamaril ambayo ni chanjo dhidi ya homa ya manjano . Bidha hii inatengenezwa na Sanori Pasteur kampuni kubwa ya madawa .

Ni kundi la watu wazima ambao wakiwa mevalia fulana za njano zenye mikanda yakisambarau wakiwa wamekusanyika karibu na mfumo wakunywa maji safi au kituo cha kunawa mikono inaonekana kama tukio la jumuiya au programu ya kiafya kuna watu wanne walionekana wazi na wengine wachache nyuma.

Ni kundi la watu wakishiriki katika shughuli ya usafi wa mazingira au kampeni ya kuondoa takataka, inaonekana kuwa eneo la makazi au kijiji nchini Kenya, kuna watu ambao wanafanya usafi, watano wanaonekana wakishiriki ukamilifu katika kusanya takataka, wanawake wanne wamesimama, wametawanyika kuzunguka rundo la taka wote wameinama, hao wanatumia majabazi kusanya takataka.

Ni watu watatu walio katika nje ya jengo wakishiriki katika shughuli inayohusiana na usafi na kuzuia maambukizi, labda korona kutokana na bango linaloonekana. Mwanamke mmoja akiwa amevalia koti jeupe la daktari na barakoa jeusi ananyoonsha mikono yake juu akionyesha jinsi ya kunawa. Mwanamke mwengine aliye mbele yake amevalia sare nyeupe na barakoa ya buluu anatazama mikono yake mwenyewe. Nyuma yake kuna mwanamume aliyevaa sare ya kijeshi au polisi.

Ni eneo la jengo lililoanguka lenye vifusi vingi na mabaki ya kuta na sakafu. Watu kadhaa wamekusanyika karibu na vifusi, wengine wakiwa wamesimama na wengine wakipiga picha kwa simu zao. Mtu mmoja amevaa koti la bluu na mwingine koti la kijani kibichi, ambayo inaweza kuashiria kuwa hawa ni sehemu ya timu ya waokoaji au waandishi wa habari.

Ni daktari wa meno akihudumia mgonjwa wake, Amevaa sare ya blue na kifaa maalum cha mwanga kichwani, Ameshikilia kifaa chenye damu mkononi na mgonjwa amelala kwenye kiti cha daktari wa meno, mdomo wake ukiwa wazi inaonekana kama anafanyiwa matibabu au amemaliza kufanyiwa matibabu.

Ni daktari wa meno akipiga picha na mgonjwa wake , labda baada ya matibabu yenye mafanikio ikitoa hisia ya kurithika na huduma nzuri. Daktari wa meno ambaye ni mwanamke aliye nyuma amevaa sare nyeupe ya daktari wa meno kofia ya bluu na glavu za bluu, ana miwani na anatabasamu kwa furaha.

Kuna sanduku la karatasi la rangi nyeupe na njano limeandikwa Niki nukuu risperdal tablets chini ya sanduko kuna vifurushi viwili vya vidonge vya rangi ya kijani, kila kidonge kimeandikwa Niki nukuu RIS 4 na kuna takribani ya vidonge kumi katika kila kifurushi kinachoonekana wazi.

Ni daktari wa meno akimuhudumia mgonjwa wake ndani ya kliniki ya meno. Daktari ambaye ni mwanaume amevaa koti jeupe la daktari, barakoa ya buluu na glavu nyeupe. Ana miwani au kioo maalum, kinachomsaidia kuona vizuri meno ya mgonjwa. Anatumia vifaa vya meno kuchunguza au kutibu kinywa cha mgonjwa.

Ni mtaalam wa macho akimchunguza macho mgonjwa kwa kutumia kifaa maalum cha uchunguzi wa macho inachojulikana kama, nikinukuu, slit lamp . Ni mwanamke amevaa koti cheupe la maabara, miwani na glavu nyeupe, anaonekana akifanya uchunguzi kwa makini, akitumia kifaa hicho ili kumruhusu kuangalia kwa undani mbele ya jicho.

Ni mfanyakazi wa afya ambaye amevaa jeupe akimpa mtoto mchanga chanjo .Mama ambaye ameketi kwenye kiti ameshika mwanawe huku akionekana kumuingiza. Watu wengine wengi wanaonekana nyuma yao wengi wao wakiwa na watoto wakisubiri huduma hii.

Ni kundi la watu wakichunguza eneo la uharibifu mkubwa, ambalo linaonekana kuwa mabaki ya jengo lililoporomoka na kuharibiwa. Hali hii inaweza kuwa matokeo ya tetemeko la ardhi, mlipuko au changa lingine. Kuna watu kadhaa kwenye picha, baadhi yao wakiwa wamevalia sare au vifaa vya uokoaji kama vile, kofia ngumu na nguo ya kazi.

Wanaume wawili wanaonekana wakifanya kazi ya kusafisha taka nyingi zilizokusanyika ,wote wawili wamevaa sare za kazi zenye rangi nyeusi na misitari ya kijani kibichi inayoonekana vizuri ambao mara nyingi huvaliwa na wafanyakazi wa usafi au wale wanaoshughukilia mazingira hatalishi, kuna mrundiko mkubwa wa taka za aina mbalimbali ardhini mbele ya wafanyikazi.

Ni shughuli ya chanjo katika kituo cha afya, mhudumu wa afya wa kiume amevalia sare ya bluu anampa chanjo mtoto mchanga mama wa mtoto ameketi na kumshika mtoto kwa utulivu. Watu wengi kadhaa wamekusanyika nyuma yao wengi wao wakiwa wanasubiri. Chumba hiki kina rafu zilizojaa visanduku na vifaa vya matibabu kuonyesha ni mazingira ya kliniki au hospitali.

Ni mandari ya kambi ya wakimbizi au makazi ya muda yenye makazi mengi madogo madogo yaliyo tawanyika karika eneo kubwa la vikavu ya udongo kuna mavazi mingi madogo yaliyo tengenezwa kwa vifaa mbalimbali ikiwemo tarubai mabati na labda matawi ya mti baadhi yana umbo la duara au la msitatiri na mengine yanafunikwa kwa tarubai za rangi tofauti kama vnyeupe nyekundu na kijivu.

Ni mwanamke aliyekaa akiwa amemulaza mtoto mdogo kifuani mwake ,mwanamke huyu amevalia koti ya kijivu na aproni ya buluu yenye maandishi nikinukuu kabisa medical kiliniki na nembo, anaoonekana akiongea akimwangalia mtoto kwa makini ,mandhari nyuma yanaonyesha mazingira ndani ya nyumba na nguo na vitambaa vya kitamaduni viko kwenye sofa.

Ni taswira ya huduma muhimu inayochelewa kwa mtoto ikisisitiza umuhimu wa za afya ya umma au usajili. Lengo la shughuli hii ni chanjo au kampeni za afya katika kampeni za chanjo kama vile ya Polio au surua. Watoto mara nyingi huwekwa alama kwa kidole kuonyesha kuwa wamechanjwa.

Ni mtu mzima akipatiwa chanjo au sindano nyingine ya matibabu, ni mwanaume mzee mweusi aliyevaa shati lenye ruhaza, amevaa barakoa ya buluu inayoashiria tahadhari za kiafya labda kutokana na changa kama covidi 19 , anaonekana akitazama mbele kwa umakini na kuna mikunjo kidogo usoni labda kutoka na kujikunja kwa jicho au hisia ya mshangao maumivu kidogo.

Ni tukio la chanjo au huduma za afya zinazotolewa kwa mtoto mdogo. Pengine katika eneo la jamii au kliniki ndogo. Mwanamke amevaa koti jeupe la maabara, na anaonekana kuwa mtaalamu wa afya. Ameshika sindano na anaonekana akimchoma mtoto mdogo mkono. Mwanamke anayemshika mtoto amevaa vulana ya buluu na kile kinachoonekana kama kilemba zenye rangi za kijani, nyeupe na nyeusi.

Ni mfanyikazi wa afya anayefanana na nesi, akimhudumia mgonjwa aliye kitandani hospitalini. Mgonjwa huyu amevalia mavazi ya hospitali na ana barakoa ya oksijeni au kifaa kingine cha kusaidia kupumua. Nesi huyo amevaa barakoa glavu na vazi la kujikinga, likionyesha mazingira ya uangalizi mkubwa wa kiafya, labda katika chumba cha wagonjwa mahututi.

NI daktari au mtaalamu wa afya akimpatia mtoto mchanga dawa ya mdomo huku mama au mlezi wake akimshika mtoto huyo. Mwanaume amevaa koti jeupe la daktari na anaonekana akimwekea matone ya dawa mdomoni mwa mtoto. Anaonekana kuwa makini na mwangalifu katika kitendo chake. Mama amevaa kotia rangi ya waridi na mkufun meupe ulio shingoni. Anamshikilia mtoto mchanga Kwa upole.

Ni mtafiti au mwanasayansi akifanya kazi katika mahabara, mtu huyo amevaa koti jeupe la maabara shati la bluu ndani na glovu za bluu mikononi kuashiria usafi na usalama. Ameketi mbele ya benchi la maabara akifanya kazi kwa umaakini.

NI mwanaume ambaye anaonekana kuwa mtaalamu wa tiba au mtabibu wa mifupa, amevaa fulana ya rangi ya kijivu yenye nembo ya kijani na nyekundu . Anafanya kazi na mtu mwingine ambaye amelala chini. Mtu aliyelala, amelala Kwa kiasi fulani amefunikwa na blanketi ndani ya raba ambayo inaonekana kuwa shuka la kimasai.

Kuna tukio la moto mkubwa labda wa lori au gari jingine na umati wa watu uliokusanyika kushuhudia au kusaidia. Inaonekana kuwa ni barabarani au karibu na barabara pengine katika eneo la vijiji au nje kidogo ya mji . Moto na moshi unaonekana katika nyuma ya picha, kuna moto mkubwa ukiwaka na moshi mweusi mzito ukipanda angani.

Ni kundi la watu sita na wakionekana kuwa maafisa wa serikali na raia , wamesimama nje ya Jengo , wote wamevaa barakoa kuonyesha umuhimu wa kujikinga dhidi ya magonjwa ya kuambukizwa labda corona. Miongoni mwao kuna maafisa wawili wa polisi mmoja akiwa na sare ya khaki na mweingine ana sare ya bluu wameshika karatasi zinazoonekana kuwa nyaraka au vyeti mbele yao kuna magunia kadhaa ya msaada ambayo yanaonekana kuwa na vyakula au vitu vingine.

Ni chupa ndogo ya dawa na sindano sikishikiliwa na mkono iliyovaa glafu ya kijani kipini, chupa hilo ni kioo ya kifuniko ya fedha lebel yake nyeupe inaonekana wazi. sindano nyembamba ya matibabu na kishikio ya rangi ya njano inaonekana upande wa kulia wa picha ukiwa imekaribia chupa ya dawa.

Ni mikono na miguu ya mtu inawezekana mtoto iliyoathirika na vipele au malengelenge. Mikono na miguu yote miwili imejaa vipele vidogo vidogo vyeupe au vilivyo jazana ambayo vinaonekana kuwasha au kusababisha usumbufu. Ngozi yake inaonekana kuwa kavu na yenye madoa kutokana na vipele hivi.

Mtu aliyevaa koti jeupe la daktari wa mtaalamu wa afya amesimama upande wa kulia. Anashikilia mkono wa uume ambao anautumia kutoa maelezo ama kufundisha mwanafunzi ambaye ni mwanaume ameketi upande wa kushoto akimwangalia mtu wa huduma ushauri kwa umakini. Anaonekana kusikiliza kufuata maelekezo.

Kuna kikundi cha watu wakiwa wameketi kwenye mkutano wa nje labda wa jamii au semina katika eneo la mashambani nchini Kenya kundi hilo limeketi kwa umbo la mduara au nusumduara baadhi wameketi kwenye viti vya plastiki wengine wakiwa kwenye benchi na wengine chini hii ni mpangilio wa kawaida kwa mkutano wa jamii au mafunzo.

Ni mtu aliyeshikwa na vifaa vya kusaidia kutembea au mazoezi ya viungo akisaidiwa na wafanyakazi wa afya. Wafanyikazi hao wawili wamevaa makoti meupe na wanaonekana wakimsaidia na kumuunga mkono mtu huyo. Kwenye bango nyuma yao lebo inaonekana kuashiria mazingira ni ya hospitali au kituo cha mazoezi ya viungo na inaonyesha huduma za matibabu na urekebishaji wa viungo.

Ni wazimamoto wawili wakifanya kazi katika eneo lenye moto mkali kwa nyasi au vichaka. Hii inaeza kuwa moto unaodhibitiwa kwa madhumuni ya usimamizi wa ardhi au moto wa porini usiokuwa wa kudhibitiwa. Mtu mmoja amevaa mavazi kamili ya kujikinga na moto ikiwa ni pamoja na koti la njano, suruali nyeusi, kofia ngumu na makinga ya machungwa na glavu.

Ni chumba cha hospitali ambapo kuna kitanda, kinacho onekana kuwa tupu, na karibu yake ameketi mwanaume moja amejishika kichwa, mbele yake kuna kitanda kingine cha hospitali, na mtu mwingine amelala hapo, ingawa uso wake hauonekani wazi, chumba kinaonekana kuwa na vifaa vya kawaida vya hospitali kama vile mfuniko wa oxigeni, na mashine zingine, milango ya chuma inayo onekana nyuma inaonyesha kwamba chumba hicho, kinaeza kuwa katika sehemu ya ndani ya jengo.

Ni watu wawili wakiwa wamevalia mavazi maalum ya ulinzi na barakoa wakisafisha na kuua viini ndani ya chumba. Mmoja wao anatumia dawa ya kunyunyizia na mwingine anafuta sehemu ya kaunta kwa kitambaa. Inaonekana kuwa ni hatua za usafi wa kina labda katika hospitali, ofisi au mahali pengine pa umma ili kuzuia kuenea kwa magonjwa au viini.

Ni shughuli ya uchunguzi wa macho inayofanywa na daktari wa macho kwa mgonjwa . Upande wa kulia kuna mwanaume aliyevaa koti jeupe la daktari na shati la mikono mirefu ndani anaonekana kuwa mtaalamu wa macho akitumia kifaa maalamu kuchunguza macho ya mgonjwa. Upande wa kushoto kuna mwanamke aliyevaa nguo nyeusi ameketi mbele ya kifaa cha kuchunguza macho akiweka kidevu chake kwenye sehemu maalumu ya kutazama ndani ya kifaa.

Ni mwanaume ambaye anaonekana kuwa mfamasia au muuzaji wa bidhaa za afya, akipanga bidhaa kwenye rafu. Amevaa koti jeupe na amevaa tabasamu usoni. Mazingira yake yanaweza Kuashiria duka la dawa, cliniki au afisi ya watalamu wa afya.

Ni muuguzi au mtaalamu wa afya akimtunza mtoto mchanga katika mazingira ya hospitali au kliniki ya uzazi. Ni mwanamke mweusi anayeonekana mchanga hadi umri wake kati . Amevaa sare za kijani kibichi za matibabu na stethoskopu shingoni . Mtoto mchanga amelala kwenye kitanda maalum cha watoto au meza ya kubadilisha nepi . Mtoto anaonekana amelala fofofo na amefunikwa vizuri.

Ni daktari wa meno akimhudumia mgonjwa. Daktari amevaa kinyago, miwani na glavu na barakoa ya bluu. Mgonjwa amejilaza kwenye kiti na daktari anatumia vifaa vyake vya meno kumtibu. Mazingira yanaonekana kama kliniki au kituo cha matibabu.

NI mfanyikazi wa afya anayefanana na daktari akijiandaa kutoa chanjo au sindano amevaa barakoa na koti jeupe la daktari, mikononi mwake ameshikilia chupa ndogo ya dawa na sindano nyuma yake kuna watu wengine wakisubiri huduma hiyo, na inaweza kuwa sehemu ya campaign au chanjo.

Ni tukio lenye hali ya dharura au la kimatibabu ndani ya nyumba. Mwanamke wa kwanza aliye kushoto anaonekana akimsaidia mwenzake, amevaa barakoa nyeupe usoni vulana ya waridi na leso yenye picha za rangi ya blue na Kuna machungwa pia amevaa glavu nyeupe mikononi. Ameinama chini akionekana akimwangalia na kumhudumia yule mwanamke mwenzake. Kwenye mkono wa juu kushoto televisheni inaonekana ikiwaka.

Mwanamke amevaa barakoa ya matibabu na glavu akiwa amesimama katika eneo lenye watu labda mtaani au nje ya duka akiweza kuwangoja wateja waje wanunue.

Ni kituo Cha usambazaji maji kinacho onekana kuwa sehemu ukuzaji majani. Tunaona Tanki la maji, watu wawili, vyombo vya maji kadha vya manjano na nyingine ya rangi tofauti.

Ni mandhari ya kijiji nchini Kenya yenye makaazi ya jadi na mimea ya asili . Katikati ya picha kuna nyumba ya jadi iliyojengwa kwa vijiti , nyasi au vifaa vingine vya asili . Mazingira kavu , eneo linalozunguka nyumba linaonekana kuwa kame na udongo wenye rangi ya kahawia na mimea michache iliyotawanyika hasa vichaka na miti midogo.

Ni eneo la jumba lililoanguka ama kubomoka . Sehemu kubwa inaonekana kuwa imebomoka na kuacha vundo kubwa la vifusi na ghorofa zilizobaki zikiwa zimeparagawana. Kuna watu wengi; umati mkubwa ambao umekusanyika katika eneo hilo. Pia kuna wafanyikazi wa dharura wanaume kadhaa wamevaa sare zinazofanana na zile za waokoaji au wazimamoto. Baadhi yao wakiwa na kofia ngumu za usalama .

Ni eneo lililoathiriwa na mafuriko na maji mengi yametuama katika ya makazi ,kuna watu wawili wanaonekana wakitembea kwenye maji yaliyo tuama.

Ni daktari wa kiume akiwa katika mazingira ya hospitali au kituo cha matibabu labda kitengo cha wagonjwa mahututi au chumba cha upasuaji.